Kituo cha kupoza umeme au mtambo wa umeme. Kuna miundo mingi ya chuma, nyaya na vifaa vingine vya umeme vinavyoonekana. Pia kuna nguzo ndefu za chuma, labda ya laini za usambaza umeme. Hii inaashiria miundombinu muhimu ya nishati.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kinachojulikana kama kituo cha umeme. Kuna minara mikubwa ya chuma yenye nyaya nyingi za umeme zinazopita juu. Kituo hiki kina jukumu la kupokea umeme kutoka kwenye nyanzo vya usuzuoshaji kama vile mabwawa au mitambo ya mafuta.

Eneo la kituo cha umeme au kituo cha kusambaza nguvu za umeme, kuna miundo mbinu mingi ya chuma, nyaya nne za umeme na mashine zinazotumika katika usambazaji wa umeme. Katika sehemu ya mbele ya picha unaona wafanyikazi waliovaa sare za usalama.

Kituo cha umeme wa msongo mkubwa kinachojulikana kama kituo cha kupozea na kusambaza umeme. Kuna transfoma kubwa kadhaa zilizopangwa kwenye kuta za zege na juu yake kuna nyaya nne za umeme zilizounganishwa na minara mikubwa ya chuma.

Mandhari ya asili katika picha hiyo. Kuna mti mmoja mkubwa uliosimama katikati ya uwanda wazi wenye maji, labda bwawa dogo au eneo lenye mafuriko na nyasi . Anga ina mawingu.

Eneo la nje, labda patakatifu pa wanyama au kituo cha kulea wanyama. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mlinzi au mfanyikazi wa hii hifadhi, amevaa nguo za kijani kibichi na buti. Analisha tembo mdogo chupa ya maziwa. Tembo mwingine mdogo anaonekana amelala chini, karibu nao. Kuna watu wengi nyuma na ardhi inaonekana kuwa ya rangi nyekundu.

Pundamilia akiwa amejificha kidogo kati ya vichaka vya kijani kibichi . Pundamilia huyu ana milia yake nyeusi na nyeupe iliyo wazi na inaonekana yuko katika mazingira yake ya asili, labda savana. Hii inaashiria mandhari ya wanyamapori au mbuga ya wanyama.

Mazingira ya sasa yanayoonyesha maji chafu labda ya bwawa au mto mdogo. Upande wa kushoto wa picha kuna ardhi yenye mamba na mmea midogo. Muhinu zaidi kuna mnyama anayeonekana kuwa wa mamba au mnyama mwingine wa majini akijificha ndani ya maji. Sehemu tu ya kichwa chake na mgongo wake unaonekana.

Mtu anayefanya usafi katika mazingira machafu. Mtu huyu amevaa kofia ya usalama ya rangi ya chungwa na nguo za kazi ya rangi kijani. Anaonekana akikusanya takataka na kuzitia kwenye mkoba mkubwa wa kahawia. Sehemu alipo, kuna takataka nyingi zilizorundikwa karibu na kila kinachoonekana kuwa mifereji ya maji au mto mdogo wenye maji machafu.

Magari mengi ya watalii yamepangwa foleni savana. Watu wengi wanapenda kufanya utalii wa kutazama wanyama pori. Hali ya hewa ni nzuri kwa safari za nje.

Mandhari ya jiji Nairobi, majengo marefu yanatawala anga yakionyesha ukuaji wa nchi mjini Kenya. Barabara na maeneo ya wazi yanaonekana chini yakionyesha shughuli za kila siku za wakaazi.

Hifadhi ya wanyamapori ina ndege wengi wa aina mbalimbali. Aina tofauti za ndege zina rangi na ukubwa tofauti. Ni muhimu kulinda makaazi asili ya ndege hawa.

Wanafunzi wanatumia matairi ya zamani kama bustani za mimea hii ni njia bunifu ya kutakata na kutumia tena vizuri visivyo hitajika. Elimu ya mazingira ni muhimu sana kwa kizazi kijacho.

Mtaa wa mabanda uliopo karibu na mto, wenye maji ya matope yanayotiririka kwa kasi. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao, zinaonekana kua katika hali duni, na watu kadhaa wamekusanyika kando ya mto.

Mbuni kadhaa wakiwa kwenye eneo la wazi la nyasi, labda ni savana au hifadhi ya wanyama. Mbuni hao wanaonekana wakitembea au kula katika eneo hilo. Kwa nyuma kabisa kuna majengo mirefu ya jiji yanayoashiria uwepo wa mji mkubwa karibu.

Hadhari za mafuriko au mvua kubwa katika eneo la makazi ya mabanda. Maji yenye tope na takataka yamejaa kila mahali, yakisababisha hali mbaya ya usafiri wa maisha magumu kwa wakazi. Mwanamume mmoja anaonekana akijaribu kuokoa au kusafisha mabaki ya mabati yaliyoanguka.

Eneo la wazi karibu na mto ambalo limejaa takataka nyingi. Hasa mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali. Watu wachache wanaonekana wakiwa kazini labda wakikusanya, kuchambua au kuondoa takataka hizi.

Mandhari ya asili yenye miti mbalimbali, mti uliokatikati unaonekana kua mkubwa na wenye matawi yaliyonyooka kuelekea juu. Huku akiwa na majani machache. Miti mingi inazunguka ina majani mengi ya kijani.

Simba wawili, mmoja dume na mwengine kike wakiwa wamejilaza chini kwenye nyasi katika mazingira ya porini. Wanaonekan kuwa wametulia na hawana wasiwasi wowote. Simba ndume ana manyoya mengi shingoni hali inayotambulisha kwa urahisi huku simba wa kike akiwa haya manyoya haya.

Madhari ya asili yenye mazingira ya kijani kibichi. Kuna picha sita zinazo onyesha maeneo tofauti ardhi, mito midogo, nyasi ndefu, miti na mimea ya asili kama vile msonobari au mwarubaini. Maji yanayoonekana ya ki tiririka kwenye kijito kimoja.

Mnyama aina ya mjusi akiwa juu ya mbao wa mbao ulio onekana juu ya uzio wa waya. Mjusi huyu anamwili wenye rangi ya kijivu na kahawia na kichwa chake kinaonekana kuwa na rangi ya njano au machungwa. Amejilaza akiwa ametulia labda anaji pumzisha.

Kundi la wanafunzi pamoja na mwalimu wao wakiwa katika shughuli ya upandaji miti shuleni. Mwalimu aliyevaa koti jeupe ameshikilia mche wa mti, huku wanafunzi wakimzunguka kwa furaha na kushiriki tukio hilo la kimazingira.

Eneo la mabanda au mtaa wa kipato cha chini. Kuna mto unaopita katikati ya makazi haya lakini umejaa taka nyingi kama plastiki, mifuko na uchafu mwingine unaochafua mazingira. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira na ukosefu wa mifumo bora ya usimamizi wa taka.

Twiga kadhaa wakiwa porini kwenye mazingira ya kijani yenye miti mingi. Twiga moja mdogo anaoekana akitembea huku wengine wakisimama karibu naye. Inawezekana wako katika hifadhi ya wanyama au bunga la taifa ambapo wanatembea kwa uhuru na kula majani kutoka kwa miti mirefu.

Daraja la mbao, lililojengwa katikati ya msitu wenye miti mingi ya kijani, hasa mitenda na miti mirefu. Daraja hili lina uzio wa umbao upande zote mbili na linaonekana kuwa sehemu ya njia ya watembea kwa miguu.

Sehemu ya kuchotea watu maji na sanasana watu wa mikokoteni hupata maji katika eneo hilo. Wanatumia mitungi kuchotea maji ndipo waweze kuuzia watu wanaoishi mbali kwa urahisi.

Basi ndogo la abiria ambalo mara nyingi hujulikana kama matatu nchini Kenya. Likiwa limeegeshwa kando ya barabara, yenye watu wengi. Basi hilo lina rangi ya bluu. Linaonekana kuwa liko katika eneo la mji, labda jiji au mji kutokana na majengo na watu wanaotembea karibu. Kuna watu wengi karibu na basi.

Barabara kuu ya magari au pikipiki zikisafiri. Tuna daraja la juu la watembea kwa miguu, linalovuka barabara na majengo na miti vimeonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa mzuri na mawingu kidogo. Hili inaashiria mazingira ya mjini au barabara kuu yenye shughuli za usafiri.

Basi lililopakwa rangi ya buluu na nyeupe. Pia kuna nembo ya kampuni ya usafiri inayoonekana kama Metro Time. Mbele ya basi, kuna mtu mmoja aliyevaa koti nyeusi anayeelekea kwenye basi hilo, akionekana kama anataka kupanda au kushuka.

Shughuli nyingi katika mazingira ya mji labda katikati ya jiji nchini Kenya. Kuna magari mengi yakiwemo matatu, mabasi madogo ya abiria yakiwa yameegeshwa au yakisubiri. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kusimama kando ya barabara.

Kuna gari ndogo ambalo linaonekana kuwa matatu au basi ndogo la abiria. Limeegeshwa mbele ya maduka yenye alama za kibiashara. Baadhi, zikiwa zimeandikwa kwa kiswahili kama NAKONNS SACCO na KIRIA-INI, OTHAYA.Kuna watu kadhaa wanatembea au wamesimama karibu na gari hilo na maduka. Wakionyesha shughuli za kawaida mjini.

Magari ya abiria ni muhimu kwa usafiri wa umma katika mji mingi. Wasafiri husubiri kwa hamu mabasi yanayopeleka wanapokwenda. Huduma bora ya usafiri husaidia kupunguza msongamano wa magari na kuwezesha maisha ya kila siku.

Katika jiji lenye shughuli nyingi kama Nairobi. Mabasi kama Citihoppa huendeshwa mara kwa mara. Usafiri wa umma ni muhimu sana kwa wakaazi wengi kwani husaidia kufika kazini, shuleni na maeneo mengi. Watu kusimama kwenye vituo wakisubiri usafiri huku magari yakipata barabarani.

Barabara kwa nchi Kenya zimekuwa zikifanyiwa ukarabati na upanuzi mkubwa ili kupunguza msongamano wa magari. Madaraja ya waenda kwa miguu yamejengwa katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha usalama watumiaji wa barabara.

Maafisa wa trafiki, hucheza jukumu muhimu katika kudhibiti, mtiririko wa magari barabarani. Usalama barabara ni muhimu kwa kila mtumiaji wa barabara. Iwe ni dereva, mpanda pikipiki, au mtembea kwa miguu. Mabasi ni njia muhimu ya usafiri wa umma, ikisaidia maelfu ya watu, kufikia wanaokwenda kila siku.

Usafiri wa umma jijini Nairobi ni muhimu kwa wakazi wanaotegemea mabasi kufika kazini na nyumbani kila siku. Abiria mara nyingi husubiri kwa muda mrefu vituo vya mabasi hasa nyakati za asubuhi na jioni kutokana na msongamano wa magari.

Bodaboda zimekua njia maarufu za usafiri katika mji na vijiji vingi nchini Kenya kutokana na uwezo wao wa kupita msongamano wa magari. Mabasi ya abiria bado ni uti wa mgongo na usafiri wa umma wakibeba maelfu ya watu kila siku.

Matatu ni njia maarufu ya usafiri wa umma nchini kenya. Wasanii wa wakenya wanatumia matatu kama taratibu za kuonyesha Sanaa yao. Usafiri wa umma unahitaji kuboreshwa ili kuhudumu idadi kubwa ya watu.

Abiria wanasubiri mabasi katika kituo cha magari wakijiandaa kwa safari zao za kila siku. Usafiri wa umma ni muhimu sana katika miji mikubwa ukisaidia kupunguza msongamano wa magari barabarani. Madereva wa mabasi na makondakta hufanya kazi ya bidii kuhakikisha abiria wanafika salama wanapokwenda.

Barabara ya mtaa wa Pangani jijini Nairobi. Kuna alama ya barabara ya tafadhali kwa watembea kwa miguu, ikionyesha kua ni eneo la kuvuka barabara. Gari jeupe limepunguzia mwendo kwenye zebra crossing , huku mtu mmoja akiwa anavuka barabara.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi jijini. Kuna magari mengi ya aina tofauti kama mabasi, magari madogo na magari yakisafiri pande zote mbili za barabara. Upande wa kushoto kuna vibanda vya biashara na watu wanatembea kando kando ya barabara.

Barabara kuu yenye njia kadhaa inaonekana kuwa sehemu ya jiji au mji mkubwa. Kuna magari mbalimbali yakisafiri barabarani. Baadhi yakielekea mbele na mengine yakiwa yamesimama pembeni. Upande wa kushoto kuna kituo cha mafuta cha sheli na majengo mengine ya biashara.

Basi la abiria lenye rangi ya machungwa iliyoandikwa jina Tawakal. Basi hili linaonekana kusimama karibu na jengo jeupe lenye mistari ya buluu. Pembeni ya basi kuna watu wachache.

SHughuli nyingi katikati ya jiji, pengine Nairobi. Kuna magari mengi barabarani yakiwemo mabasi ya umma, magari madogo na maafisa wa trafiki waliovaa sare wakielekeza magari. Kuna pia kundi kubwa la watu wakitembea barabarani huenda wakielekea kazini, sokoni au kurudi nyumbani.

Magari ya usafiri wa uma maarufu kama matatu katika jiji au mji fulani. Kuna matatu moja mbele yenye namba ya usajili ambayo inaonekana kuwa imeegeshwa pembeni ya barabara kwenye eneo la matope na maji.

Matatu ikiwa imeegeshwa barabarani na abiria wakipanda ndani. Matatu hili limepambwa kwa rangi ya michoro ya kuvutia jambo la kawaida sana jijini Nairobi na miji mingine mikubwa nchini Kenya. Kuna watu wengi wamesimama karibu na mlango wa matatu. Baadhi wakisubiri kuingia wengine labda wakishuka.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji. Kuna magari yanayoelekea pande zote mbili , yakiwemo magari ya binafsi, magari ya polisi, na mengine ya usafiri wa uma. Katikati ya barabara, kuna kibao cha kijani kinachoeleza madereva upande mmoja ni Juja road na upande mwingine kuna Ring road.

Hutumika kwa uchukuzi wa magari ya umma na pikipiki na pia mikokoteni ya kubebea watu mizigo kutoka steji moja hadi nyingine. Mabasi yanabeba watu, abiria thelathini yana milango mitatu na madirisha mengi.

Biashara ya kusafirisha maji zikiwemo muhimu katika maeneo mengi ya nchini Kenya zikikahakikisha upandaji wa maji safi na salama ya kunywa. Vifaa vya kisasa vya kutuja maji vinasaidia kuondoa uchafu na vidudu kwa hivyo kuboresha afya ya jamii.

Lori jeupe lililosimama kando ya jengo refu la biashara jijini. Juu ya lori hilo kuna mzigo mingi iliyofunikwa kwa magunia na mifuko mikubwa labda ni bidhaa au makaratasi ya kuchakata. Mtu mmoja yuko juu ya lori anaonekana akipanga au kufungua mzigo hiyo vizuri.

Eneo lenye taka nyingi zilizotupwa ovyo kwenye ardhi ya wazi, karibu na majengo ya makazi au biashara. Taka hizi ni moja na palastiki, karatasi, nguo, na aina mbali mbali za uchafu wa nyumbani. Mazingira haya yanaonekana kulekezwa na hayana mpangilio wowote wa ukusanyi taka taka.

Mabomba makubwa ya plastiki ya rangi ya bluu yakiwa yamewekwa ardhini kwenye eneo la ujenzi au maadalizi ya miradi ya miundo mbinu. Mabomba haya yanaweza kutumika kusafirisha maji safi au maji taka katika maeneo ya mji au vijiji.

Korido ya jengo, huendi na nyumba ya mkaaji au ofisi. Kuna ngazi upande wa kushoto. Mapipa ya kuhifadhi maji au vitu vingine na milango ya chuma ya rangi ya buluu.

Mazingira ya ndani ya jengo, pengine ni korido au makazi au nyumba ya kupanga. Kuna pipa kubwa la plastiki la rangi ya buluu ambalo linaonekana kutumika kuhifadhi maji au vitu vingine. Juu yake kuna kisanduku kilichojaa bidhaa.

Mandhari kutoka juu ikiangazia shughuli za ujenzi au ukarabati katika mtaa mwembamba. Tunaona watu kadhaa wakishughulika mmoja wao amebeba mabomba marefu ya plastiki huku mwingine akiwa karibu na troli ya kubeba mizigo.